Kwenye uwanja wa mchezo, wachezaji wa kandanda wanaonekana kushiriki kwenye mchezo mkali. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya rangi nyekundu anaonekana amekongea mpira kwenye kichwa huku wachezaji wengine waliovaa jezi ya rangi ya manjano wakijaribu kumnyang'anya.

Katika uwanja wa michezo, mchezo wa netiboli inaendelea kwa kasi. Mchezaji aliyevalia jezi ya rangi ya kijivu anaonekana akikimbia na mpira, huku mpinzani mwake aliyevalia jezi ya rangi ya bluu akijaribu kumnyang'anya kwa nguvu.

Katika sehemu ya kutolea huduma mwanaume mmoja aliyevalia suti ya buluu anaonekana ameshikilia makaratasi zinazojulikana kuwa risiti za kulipia huduma ya kusafiri.

Kwenye uwanja wa mchezo, wachezaji kutoka timu ya jeshi ya taifa la kenya, wanaonekana wamesimama huku wakipiga picha wakiwa wamevalia jezi ya rangi nyekundu na nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi nyeusi anaonekana ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia huku mkono mwingine ameshikilia katiba katika shughuli ya kuapisha.

Mchezo wa netboli ya jinsia ya kike unaendelea kwa kasi. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya buluu anaonekana akikimbia na mpira huku mpinzani mwake aliyevalia jezi ya rangi nyeupe akijaribu kumnyang'anya.

Katika eneo la huduma kenya wafanyakazi wa eneo hili waliovalia mavazi rasmi na barakoa wanaonekana wameketi kwenye kaunta huku wakiangalia kwenye skrini ya kompyuta zao, kando yao kuna mwanaume aliyevalia suti ya buluu anayengonjea kuhudumiwa.

Katika eneo la usajili maafisa wawili wanaonekana wakijaza mafomu na karatasi huku wakiweka data muhimu ya mtu mmoja aliyesimama kando yao kuna watu walioketi huku wakingoja kuhudumiwa .

Katika eneo la kuchukua stakabadhi muhimu kama vile kitambulisho, mwanamke mmoja anaonekana ameshikilia karatasi, huku akiwaelekeza watu waliopanga foleni.

Katika kituo cha huduma Kenya, mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana akiwaelekeza wengine huku akiwafunza nyuma yao kuna viti vilivyopangwa.

Katika mazingira ya mahakama majaji ya koti ya juu waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wameketi huku wakitulia kwa makini ili kusikiliza kesi inayoendelea.

Katika kituo cha Huduma Kenya mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi ya bluu ya afifu anaonekana akiandika kwenye karatasi fulani huku akielekezwa na mtu aliyevalia koti ya rangi nyeusi.

Katika kituo cha kutoa huduma ya kusafiri mwanaume mmoja aliyevalia suti ya buluu anaonekana kumwelekeza mwanaume mwingine aliyevalia suti nyeusi kuhusu huduma zinazopatikana katika eneo hili.

Katika hema iliyojengwa ili kutoa huduma mbali mbali wafanyakazi waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wameketi huku wakishughulikia watu waliofika hapa.

Katika kituo cha Huduma Kenya, viti vinaonekana vimepangwa kwa njia unaovutia nyuma ya viti hivi kuna wafanyikazi wa eneo hili waliovalia mavazi rasmi uku wakiwa wameketi kwenye meza wakiaangalia skirini ya kompyuta.

Katika ofisi ya usajili, mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe anaonekana ameweka vidole kwenye mashine uku mbele yake kuna kamera inayopiga picha.

Viongozi wa chama cha kisiasa, wanaonekana wamevalia mavazi rasmi ya chama ya rangi ya buluu huku wakiwa wameshikilia vikombe juu, mbele yao kuna keki ya kusherekea miaka kumi na tano tangu chama ianzishwe.

Wanaume watatu walio valia suti ya rangi nyeusi wanaonekana wamesimama na majaji wa jinsia ya kike walio valia mavazi rasmi ya kazi huku wakipiga picha.

Katika ukumbi wa mchezo, mchezaji mmoja aliyevaa vesti ya rangi nyekundu anaonekana akiruka kwa kasi. Huku kando yake kuna watu waliovalia shati ya rangi ya chungwa wanao shuhudia zoezi hili.

Kwenye ukumbi uliojaa umati wa watu. Mwanamke mmoja aliyevalia miwani anaonekana amejifunga na bendera ya taifa ya Kenya, huku kwa mkono wake ameshikilia bendera hiyo.

Kwenye ukumbi wa mchezo wachezji wa netball wa jinsia ya kike wanaonekana kushiriki katika mchezo mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya blue anaonekana ameshikilia mpira huku mpinzani wake aliyevalia jezi ya rangi nyeupe anaonekana kumzuia.

Katika kituo cha huduma Kenya, mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe anaonekana akielekezwa kwenye kaunta za eneo hili kuhusu huduma zinazopatikana hapa.

Katika kituo cha huduma kenya watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa huku wakipanga laini ya kuhudumiwa. Kwenye sehemu ya kaunta wafanyakazi wanaonekana wameketi huku wakishughulikia waliofika hapa.

Katika kituo cha huduma Kenya, wafanyikazi wanaonekana wamevalia mavazi rasmi ya kazi na barakoa huku wakiwa wameketi kwenye kaunta wakiangalia skrini ya kompyuta. Kando yao kuna mwanaume mmoja aliyesimama huku akisubiria kuhudumiwa.

Kwenye ukumbi wa bengi watu wengi wanaonekana wameketi kwenye viti, zilizopangwa huku wakipanga foleni ya kupata huduma kwenye sehemu za kaonda watu wanaonekana kuhudumiwa na wafanyi kazi wa hapa.

Katika eneo la kufanya usajili, mfanyakazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi na glavu anaonekana akichukua alama ya vidole ya mwanamume mmoja aliyefika hapo.

katika kituo cha kutoa vyeti vya kuzaliwa na kufariki mwanume mmoja aliyevalia suti ya buluu anaonekana amesimama mbele ya wafanyikazi wa hapa huku akitoa mafunzo mbalimbali.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya bluu hafifu na miwani , anaonekana akizungumza kwa kutumia kipasa sauti huku akiwa kwenye shughuli muhimu kwenye idara ya mahakama.

Katika uwanja wa mchezo wachezaji waliovalia jezi ya rangi nyeusi wakiwa wamechanganyika na wachezaji wa hakiba wanaonekana kusherehekea bao waliofunga.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi ya kijifu anaonekana akitembea haste kwa haste, na jaji moja aliyevalia mavazi rasmi huku akielekea kwenye shughuli muhimu ya serikali.

Katika eneo la kutoa huduma ya Huduma Kenya mfanyakazi mmoja anaonekana amevalia mavazi rasmi ya kazi na glavu huku akichukua alama za mkono ya mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyekundu.

Kwenye uwanja wa mchezo wachezaji wawili wa kandanda wanaonekana kung'ang'ania mpira. Mchezaji moja aliyevalia rangi ya buluu anaonekana akikimbia na mpira huku mpinzani mwake aliyevalia vazi ya rangi ya manjano akijaribu kumnyang'anya mpira.

Kwenye eneo uliojaa umati wa watu , mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya waridi anaonekana akisalimia wanawake walioketi mbele , wanawake hawa wanaonekana kufurahi.

Katika ukumbi wa mchezo, wachezaji wa netbali, wa jinzia ya kike, wanaonekana wakingangania mpira. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya buluu anaonekana ako na mpira huku mpizani mwake aliyevalia jezi la rangi nyekundu akimjaribu kunyanganya.

Katika kituo cha huduma Kenya ,mtu mmoja aliyevalia suti ya rangi nyeusi anaonekana kuelekezwa kwenye huduma zinazopatikana katika eneo hili.

Katika shughuli ya uapishaji, mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi, anaonekana ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia huku mkono mwingine, ameshikilia katiba ya taifa.

Katika eneo ya usajili mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi na barakoa anaonekana akichukuwa alama ya kidole ya mwanaume mmoja analiyevalia sweta ya rangi nyeupe.

Katika uwanja wa mchezo, wachezaji wa kadada wa jinsia wa kike waliovalia jezi ya buluu wanaonekana wamekusanyika ili kufanya mkutano.

Katika mazingira ya uwanja wa mchezo, wachezaji wa timu moja waliovalia jezi ya rangi ya manjano, wanaonekana wamekusanyika huku wakiwa kwenye shughuli ya maombi kabla ya mechi kuanza.

Katika kituo cha huduma Kenya watu wanaonekana wameketi chini kwenye viti vilivyopangwa huku wakipanga foleni ya kupata huduma , mfanyikazi mmoja kwenye eneo hili anaonekana amesimama huku akiwaelekeza watu hao.

Katika eneo la kufanya usajili mwanaume mmoja anaonekana akiandika karatasi Ili kujazaa data muhimu ya watu. Huku mwingine akichukuwa alama ya vidole ya watu waliofika hapa.

Katika kituo cha Huduma Kenya wafanyikazi waliovalia mavazi rasmi na barakoa ,wanaonekana wameketi kwenye meza huku kila mmoja akiangalia kwenye skrini ya komputa.

Katika eneo la huduma Kenya, watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa. Huku kando yao, kuna watu waliovalia mavazi rasmi wakiwa na walinzi wa usalama ili kukagua shughuli katika eneo hili.

Katika ukumbi wa mchezo, mashabiki wa Kandanda walio valia jezi ya timu ya taifa ya Kenya yenye rangi ya nyekundu wanaonekana wakisimama huku wakipiga makofi. Mmoja wao ameshikilia bendera ya taifa ya Kenya.

Katika sehemu ya kupeana stakabadhi muhimu ya kusafiri. Mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi anaonekana amesimama huku akingoja kuhudumiwa, kwa upande mwingine wa kioo, mfanyakazi hapa anaonekana akiangalia skrini ya kompyuta.

Kwenye uwanja ulioshaa mashabiki wa Kandanda, wachezaji wanaonekana wakiendelea na mechi kwa kasi. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya manjano na kijani anaonekana anakimbia na mpira huku mpinzani mwake aliyevalia jezi ya rangi ya nyekundu akijaribu kumnyang'anya.

Katika eneo la kufanya usajili, mfanyikazi mmoja, aliyevalia mavazi rasmi, anaonekana ameketi kwenye meza, huku akisaidia mvu, kijana mmoja, kujaza fomu.

Kwenye ukumbi wa mchezo, mwanashabiki mmoja wa kandanda wa jinsia wa kike kutoka timu ya bandari anaonekana ameshikilia skafu juu yenye hatimu hiyo.

Katika shughuli ya uapishaji , mwanaume mmoja aliyevalia suti ya bluu anaonekana amesimama huku mbele yake kuna kipasa sauti na mkono wake wa kulia ameshikilia bibilia.

Mashabiki wa kandanda walovalia jezi ya rangi ya kijani wanaonekana kusherehekea huku wakiwa wamesikilia vitu kama vile isukuti nyundo kando yao kuna moto.

Katika chumba cha mahakama wakili wanaonekana wamevalia mavazi rasmi wakiwa wamesimama katikati ya koti hili. Mmoja wao ameshikilia karatasi kuashiria kwamba anaendeleza kesi.

Katika kituo cha huduma Kenya ,viti vimepangwa kwa njia unaovutia. Mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe anaonekana ameketi kwenye counter huku akihudumiwa na mfanyikazi wa hapa.

Mashabiki wa mchezo walio valia shati ya rangi nyeusi. Wanaonekana wakishangilia huku wakiweka mkono juu. Na wengine wakipuliza vuvuzela kuashiria kusherekea mechi inayoendelea.

Katika ofisi za kufanya usajili, mwanamke mmoja aliyeketi kwenye meza anaonekana akiangalia screen ya kompyuta huku wanaume wawili waliovalia suti nyeusi wakifuatilia zoezi hili kwa makini.

Mashabiki wa kandanda, waliovalia jezi ya rangi ya manjano ya timu ya Tusker wanaonekana wamechangamka huku wakishilikia vinywa kuashiria kusherekea mchezo unaoendelea.

Katika eneo la kufanya usajili, mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana akipiga picha na mtu mmoja aliyevalia barakoa uku akishikilia kitambulisho chake.

Mashabiki ya kandanda ya timu ya Gor mahia waliyovalia jesi ya rangi ya kijani wanaonekana na kusherekea kwenye barabara kuu huku wengine wakiwa kwenye juu ya basi linalowafuata.

Jaji moja mwenye jinsia ya kike anaonekana amevalia mavazi rasmi huku akiwa ameshikilia Bibilia kuashiria kuapishwa, kando yake kuna mwanaume aliyevalia suti nyeusi.

Mzungu mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeusi na kofia ya rangi nyeupe anaonekana anatabasamu. Nyuma yake kuna watu wemgi wanaoonekana kushangilia na kubeba bendera ya taifa ya kenya.

Kwenye afisi za chama cha kisiasa, mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi, anaonekana akivalishwa kofia nyekundu, huku akiwakilishwa cheti cha kuwania kiti katika chama hiki.

Katika uwanja wa mchezo wachezaji wa timu moja waliovalia jazi ya rangi ya blue wakiwa wamechanganyika na wachezaji wa kipa wanaonekana kukimbia kabla ya mechi kuanza.

Kwenye uwanja wa nchezo, mashabiki waliovalia jezi ya rangi nyekundu wanaonekana wakiwa changamfu na kufurahishwa na kile kinachoendelea uwanjani.

Katika, sehemu ya kutoa, habari muhimu, kwenye kituo cha Huduma Kenya, mfanyikazi mmoja, aliyevalia, mavazi rasmi, anaonekana ameketi kwenye meza, huku akiangalia skrini ya kompyuta.

Katika timu ya ulinzi, mwanaume mmoja aliye valia suti nyeusi ,anaonekana kupokea mchezaji mmoja aliye valia shati ya rangi nyekundu ,huku wakiwa wameshikilia jezi ya timu hiyo.

Watu wanaoonekana kuwa maafisa wa mahakama wameketi kwenye viti vyenye rangi nyekundu huku wakitabasamu. Nyuma yao kuna maandishi ya uzinduzi wa mahakama mapya.

Watu wengi, wanaonekana wameshikilia mabango, yenye maandishi pnu , huku wakiwa wanatabasamu, na kuinua mikono juu, kuashiria kukuwa kwenye shughuli ya kisiasa.

Kwenye uwanja wa mchezo watu wengi wanaonekana wameketi huku wakitazama kile kinacho endelea uwanjani. Watu wengine wanaonekana wakitembea chini ya uwanja.

Umati wa watu umeonekana ukishangilia, huku wakiweka mikono yao juu na kubeba bendera ya taifa ya Kenya, kuashiria kufurahishwa na kile kinaendelea

Katika hema iliyojengwa ili kutoa huuduma mbalimbali. Wafanyi kazi waliovalia mavazi rasmi na barakoa wanaonekana wameketi chini kwenye kaunta huku wakihudumia watu waliofika hapa.

Jaji wa jinsia wa kike anaonekana ameshikilia bibilia huku akiwa kwenye shughuli ya kuapishwa. Kando yake, kuna mwanaume aliyevalia suti nyeusi ili kushuhudia zoezi hili.

Kwenye uwanja wa mchezo uliojaa watu, mashambiki wanaonekana wachangamfu huku wengine wakipiga makofi. Mbele yao kuna mwanamke aliyejifunga bendera ya taifa ya Kenya.

Katika ukumbi wa mchezo, mashabiki waliovalia majezi ya rangi mbalimbali wanaonekana wakipuliza vuvuzela huku wengine wakirusha mikono yao juu kuashiria kufurahishwa na kile kinachoendelea uwanjani.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi ya kijivu, anaonekana akimuunga mkono mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya chungwa katika zoezi linaloonekana kuwa ya kisiasa.

Katika sehemu ya kutolea habari muhimu, kwenye, kituo cha Huduma Kenya, wafanyikazi wawili waliovalia mavazi rasmi, wanaonekana wameketi, huku wakiangalia kwenye skrini ya kompyuta.

Katika uwanja wa mchezo mashabiki wa kandanda waliovalia jesi ya timu ya Gor mahia wanaonekana wamefurahia huku wakishangilia, moja wao alivalia shati ya rangi nyeupe anaonekana ameshikilia bango ya timu hiyo.

Katika uwanja wa mchezo, mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi nyeupe anaonekana ameanguka chini kutokana na kuruka kwa kasi, mchezaji huyu anaonekana anashiriki katika mchezo wa kuruka.

Katika uwanja wa mchezo, mchezo wa voliboli unaendelea kwa kasi. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya kijani anaonekana akigonga mpira huku wachezaji wawili waliovalia jezi ya rangi nyeupe wakijaribu kumzuia.

Katika kituo cha huduma Kenya, wafanyakazi wanaonekana wamevalia rasmi na barakoa huku kila mmoja akiwa ameketi huku akiangalia skrini ya kompyuta. Mbele ya wafanyakazi kuna watu waliopanga laini ili kuhudumiwa.

Katika eneo la huduma Kenya watu wengi wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa huku wakipanga foleni ya kuhudumiwa , kando yao kuna mlinda salama anayetembea ili kuhakikisha zoezi hili linafanyika.

Vitambulisho mbali mbali vinaonekana vimepangwa kwa meza kwa njia unaovutia. Vitambulisho hivyo vimegawanywa kwenye vikundi kwa kutumia rubber band , ili vikue rahisi kwa kuvitambua.

Kwenye sehemu ya kutoa habari kwa wageni katika kituo cha Huduma Kenya. Ina kaunta yenye maandishi information desk . Kaunta hili inaonekana kuwa safi na lina dawa ya kusafisha mkono juu yake.

Katika uwanja wa mchezo, wachezaji wa kandanda wanaonekana kushiriki katika mechi mkali. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya manjano anaonekana akikimbia na mpira huku wengine waliovalia jezi ya rangi ya kijani wakijaribu kum.

Maafisa wa serikali wakiwemo ma spika wa bunge ma jaji wa koti wanaonekana wamesimama huku wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kazi.

Katika kituo cha huduma Kenya, mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe anaonekana akielekezwa kwenye huduma zinazopatikana katika eneo hili, huku mwanaume huyu akiangalia runinga.

Wachezaji wa netiboli wa jinsia ya kike wanaonekana wanapiga picha huku wakiwa wanatabasamu. Wachezaji hao wamevalia chezi ya rangi ya nyeusi ya taifa ya Kenya.

Katika eneo la kufanya usajili, maafisa wanaofanya shughuli hii wanaonekana wameketi kwenye viti ya plastiki uku wakijaza fomu na karatasi ili kuweka data muhimu ya watu wanaofika hapa.

Kwenye hema iliyojengwa ili kutoa huduma, wafanyikazi waliovalia mavazi rasmi ya kazi, wanaonekana wameketi huku wakiangalia skrini ya kompyuta ili kutoa huduma kwa watu waliofika hapa.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya rangi nyeusi anaonekana amesimama na chaji aliyevaa mavazi rasmi huku wakipiga picha. Kando yao kuna chaji mwingine anayetumia kipaza sauti kuongea mbele ya watu.

Katika mazingira ya mchezo, mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyekundu na nyeusi anaonekana amejipaka rangi ya bendera ya taifa ya Kenya. Mwanaume huyu anaonekana kutabasamu kuashiria kufurahia yale yanaendelea uwanjani.

Mwanaume aliyevalia sweta ya rangi nyeusi na kofia ya rangi nyeusi anaonekana ameshikilia pasipoti kwenye mkono wake wa kulia huku mkono mwingine ameshikilia makaratasi mingi.

Katika uwanja wa mpira, mchezo wa kandanda unaendelea kwa kasi, mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi nyekundu, anaonekana akikimbia na mpira, huku wapinzani wake waliovalia jezi ya rangi ya manjano wakijaribu kumzuiya.

Katika makao makuu, ya chama moja ya kisiasa cha ODM, viongozi wanaonekana wamevalia kofia ya rangi ya chungwa, huku wakitoa habari maalum.

Kwenye uwanja wa mchezo, wanariadha wanaonekana kukimbia kwa kasi huku kila mmoja akinga'ang'ana ili kushinda. Wanariadha hawa wanaonekana kumalizia mbio.

Katika eneo la kuchakua viti vya kusaliwa na kufariki wafanyikazi waliovalia mafasi rasmi wanaoneka wameketi chini huku wakiangalia skirini ya kompyuta.

Kwenye ukumbi wa michezo, mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi nyekundu anaonekana kuruka kwa kasi huku kando yake kuna watu waliovalia shati ya rangi ya chungwa huku wakishuhudia mchezo huu.

Kwenye ukumbi wa michezo mashabiki wanaonekana wakiketi huki wameshikilia bendera ya taifa ya Kenya, wanaonekana kufurahi na kushangilia mechi inayoendelea, wengine wakipuliza firimbi.